Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani. Wanasherehekea au kujipanga wakati wa michezo. Wengi wao wamevaa jezi zenye rangi nyeusi na machungwa huku wengine wakiwa wamevaa jezi za kijani kibichi.

Kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wakishangilia kwa shauku wakiwa wameshika bango lenye rangi za bendera ya Kenya na nembo za ngao na mikuki. Wanaonekana kuwa katika tukio la umma labda la michezo na wengi wao wanaonyesha furaha na msisimko.

Watu wawili mwanamke na mwanamume wakiwa kwenye meza inayofanana na kituo cha usajili au huduma, mwanamume amevaa koti jeupe linalofanana na vazi la daktari au mhudumu wa afya, na ana maski usoni akishughulikia na karatasi na stempu, mwanamume amevaa maski na amejitayarisha kutoa alama za vidole na kupokea huduma.

Jengo la ofisi ya udhibiti wa uhamiaji likiwa na masaa ya kazi yaliyoandikwa. Watu kadhaa wakiwemo maafisa na raia wamekusanyika nje ya ofisi hio, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume, wakifurahia na kuashiria kwa vidole. Wengine wakiwa wamevaa jezi za michezo. Mmoja ameshikilia bendera ya Kenya. Maandhari yao inaashiria kuwa wako kwenye tukio la michezo, labda wakishangilia timu au wachezaji.